Zinazoonekana hapa ni pesa za nchi ya Kenya na ni noti za aina mbalimbali kama vile za 1000, 500 na hata 200. Pesa hizi ni muhimu sana katika nchi yetu kwa sababu inatusaidia kupata bidhaa mbalimbali.

Huku ni sokoni, kwani tunaweza kuona kuna vitu vinauza kama vile mbaazi, nyanya, karoti , pilipilihoho, dania, ndimu na hata vitunguu.

Hapa ni kibandani, kwani tunaweza kuona vitu mbali mbali ambavyo vinauzwa kama vile ndizi za kijani kibichi dhahiri kwamba ni za kupika, vitungu maji, pamoja na viazi tamu.

Huku kuna watu wawili ambao wamesalamiana uku mmoja akishika ufunguo la gari. Ni dhairi kwamba huyo mwingine ameweza kujishindia zawadi ya gari ndiposa anapewa ufunguo.

Huku Kuna mtu ambaye ameshika pesa za nchi ya kenya za noti ya shilingi mia mbili, mia moja na hamsini mbili, pesa hizi ni ya muhimu kwa vile inatusaidia katika kununua bidhaa mbalimbali.

Huku tunaweza kuona pesa za nchi ya Kenya za noti ya shilingi elfu moja ambazo zilikuwa zinatumika hapo awali. Pesa hizi hazitumiki tena katika nchi ya Kenya.

Huku ni kwa duka la kuuza maziwa, tunaweza kumwona mtu ambaye anafanya kazi katika sehemu hii, yeye anapima maziwa kutoka kwenye mashini ya maziwa.

Hizi ni pesa za nchi ya Kenya ambapo ni noti za shilingi elfu moja, pesa hizi ni muhimu sana katika nchi hii kwa vile hutusaidia katika kununulia bidhaa mbali mbali.

Huku ni sokoni ambavyo tunaweza kuona vitu mbali mbali amsvyo vinauzwa kama vile, vitunguu, dhania, pilipili, mahindi, machungwa, kabeji na hata ndizi.

Hapa ni sokoni, tunaweza kuona watu mbalimbali ambao huenda ni wauzaji, vile vile kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile, mananasi, ndizi maembe, na hata machungwa.

Huku kuna mtu ambaye anashika bunda la noti za nchi ya Kenya hasa za noti ya shilingi elfu moja, pesa hizi ni za mubimu mno kwasababu zinatusaidia katika kununua bidhaa mbali mbali.

Huku ni sokoni, kwani kuna watu mbalimbali baadhi yao ni wauzaji. Tunaeza kuona bidhaa ambazo zinauzwa kama vile pilipili hoho, vitunguu, nyanya na hata viazi.

Huku huenda ni sokoni kwa vile tunaweza kuona bidhaa mbali mbali kama vile karoti, pilipili hoho na viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe mbali mbali.

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona bidhaa mbalimbali pamoja na wauzaji na wateja wanaokuja kununua vitu hivyo ambavyo ni kama vile kabechi na hata soda.

Huku kuna mkono wa mtu ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya, za noti ya shilingi elfu moja, pesa ni muhimusana katika nchi yetu kwani zinatusaida katika kununua bidhaa mbalimbali.

Huku ni sokoni kwani kuna bidhaa nyingi zinazouzwa. Miongoni mwa bidhaa hizi ni pamoja na ndizi za kijani kibichi na zile ambazo ni za manjano, kuna nyanya na ata pilipili hoho.

Hapa ni duka ambalo wanauza mayai kwani tuweza kuona mayai mingi abayo yamewekwa kwenye trali ni dhahiri kwamba muuzaji huyu hufanya bishara ya mayai hili kuweza kujipatia risiki ya Kila siku.

Huku ni dhahiri kwamba ni sokoni. Kwani tunaweza kuona watu wengi. Wengine wao ni wauzaji na wengine ni wanunuzi. Vilevile kuna vibanda ambavyo vimejengwa. Kuna bidhaa pia ambazo zinauzwa.

Hapa kuna tangazo dhidi ya bima la ya afya kwani tunaweza kuona kwamba kuna hata nambari ambayo tumewekewa hapo ili utakapoitaji msaada ama kuingia katika bima hii unaweza kupiga katika nambari hizo.

Huku kuna mkono wa mtu ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za noti ya shilingi elfu moja, mia tano na ata mia moja. Pesa hizi ni muhimu kwa vile inatusaidia katika kununua vitu mbalimbali.

Hapa kuna tangazo la bima ya afya na ni kambuni ya Madison ambapo tunaona kwamba kuna mwanamke ambaye amefungwa kwa sababu aliumia kumabisha kwamba ni vizuri kukuwa na bima ya afya ili uweze kutibiwa bila matatizo ya kifedha.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuwaona watu wengi katika sehemu hii, miongoni mwao ni wauzaji. Tunaweza kuona mkungu wa ndizi, na ni dhairi kwamba sehemu hii kumetokea kuwa mvua kwani chini kuna maji ambayo yanaonekana.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali kama vile viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe, viazi vitamu na ata nduma. Vitu hivi ni muhimu kwa vile tunaweza kukula nyumbani.

Kwenye picha tunaweza kuona mkungu wa ndizi. Ndizi hizo ni za rangi ya manjano, dhahiri kwamba zimesha iva, na mtu anaweza kukula kwa wakati wowote.

Huku ni duka la maziwa ya Yustina ambapo tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile vibuyu, ndoo, jiko, sufuria na hata watu walioketi ndani ya duka hilo.

Hapa ni sokoni, kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali hasa matunda kama vile mananasi, machungwa, ndizi na hata ovacado. Vile vile tunaweza kuona viazi vitamu.

Hapa ni mahali pa kuegesha magari, tunaweza kuona gari ambalo limeegeshwa na ni muhimu kuwepo kwa sehemu kama hivi, hasa katika mjini ili isaidie katika kuegesha magari mengi.

Huku ni sokoni. Kuna watu wengi ambao wamefurika huku, wengi wao ni wanunuzi na wengine ni wauzaji. Huenda wamekuja kujinunulia bidhaa mbalimbali huku.

Kwenye picha kuna mikono ambayo yanashika pesa za nchi ya Kenya, ya noti za shilingi elfu moja ambazo zilikuwa zinatumika hapo awali, lakini kwa sasa hazitumiki tena.

Huku ni sokoni, na ni sehemu ya kuuzia nguo hasa za mitumba, kuna watu wanaopita katikati mwa sehemu hii ya kuuzia nguo hizi.

Kwenye picha tunaweza kuona pesa nyingi za nchi ya kenya za noti za shilingi mia moja. Pesa hizi ni muhimu mno katika nchi yetu kwa vile inatusaidia katika kununua vitu mbalimbali.

Kwenye picha tunaweza kuona mkono ambao umeshika pesa nyingi za nchi ya kenya, baadhi za pesa hizo ni shilingi elfu moja ambazo zilikua zinatumika hapo awali, pamoja na mia tano.

Kwenye picha kuna pesa za nchi ya Kenya ya noti ya shilingi mia tano. Mbele ya pesa hizo kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya na nyuma kuna jumba la bunge.

Huku ni sokoni, kuna bidhaa nyingi ambazo zinauzwa, vitu hivyo ni pamoja na malenge, tikiti maji, mananasi, mahindi na hata avocado.

Huku ni dukani, tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ziinazo uzwa katika duka hili. Vitu hivyo ni pamoja na viazi, soda na hata wanafanya huduma ya Mpesa. Kumanisha mtu anapo taka kuweka pesa kwenye simu anaweza kufanyiwa hapa.

Huku ni sokoni. Kuna watu mbali mbali wanao onekana baadhi yao wakiwa ni wauzaji na wengine wanunuzi. Wanauza nguo za aina mbali mbali sanasana ni zile za mitumba.

Huku ni kibanda ambapo tunaweza kuona vitu mbali mbali ambavyo vinauzwa kama vile nyanya, vitunguu na hata viazi ambavyo ni dhahiri kwamba vimeanza kuharibika.

Kwenye picha tunaweza kuona mikono ya mtu ambayo imeshika simu huku amebonyeza sehemu ya M-Pesa. Huenda anataka kulipa kitu au hata kutoa pesa.

Huku ni sehemu ya biashara , tunaweza kuona duka ambalo ni la mpesa kisha kuna watu ambao wanauza nje ya duka hilo wanauza vitu kama vile matunda mbali mbali.

Haya ni maduka ya biashara, tunaweza kuona kwamba kuna duka ya nguo pamoja na hata ya maziwa. Katika duka hilo la maziwa kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango wa kuingia mle ndani.

Huku ni sokoni na ni sehemu ya kuuza matunda mbalimbali kama vile maembe, avokado , ndizi, machungwa na mengine mengi.

Hapa kuna tangazo la kampuni ya Madison kuhusu bima ya kujikinga dhidi ya ajali, kwani ni vizuri mtu awe na bima ya ajali ili anapopata ajali hawezi pata shida ya pesa.

Hapa ni sokoni tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao miongoni mwao ni wauzaji. Vilevile, kuna vitu kama vile matunda ambayo yanauzwa kama ndimu, paipai na hata avakado .

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuona vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa, kama vile tikiti maji ,maembe na hata machungwa, kumaanisha kwamba muuzaji huyu ni wa kuuza matunda pekee.

Huku ni sehemu ya biashara kwani kuna duka ambalo linapeana huduma ya Mpesa. Vilevile linauza bidhaa mbali mbali miongoni mwa bidhaa hizo ni pamoja na soda kwa vile tunaweza kuona kwenye jokofu.

Huku ni sokoni. Kuna lori ambalo limejaa vitunguu na ni dhahiri kwamba vinatolewa kwenye lori hio. Vilevile, kuna mwanamke aliyesimama dhahiri kwamba yeye ndiye muuzaji wa vitunguu hivi.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza mboga. Tunaeza kuona vitu mbalimbali pamoja na hata watu ambao wengine wao ni wauzaji na wengine wanunuzi.

Huku tunaweza kuona sarafu za shillingi ishirini pamoja na shillingi Kumi ,sarafu hizi ni nyingi mno ,na ni muhimu kuwepo kwa shillingi hizi ili itusaidie katika kununua bidhaa mbalimbali.

Huku tunaweza kuona pesa za nchi ya Kenya za noti za shilingi elfu nne. Pesa hizi ni muhimu sana kwa vile inasaidia wananchi wa Kenya kuweza kujinunulia bidhaa mbalimbali.

Huku huenda ni sokoni, kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile nyanya, vitunguu, karoti, ndimu na hata mapera.

Hapa ni sokoni, tunaweza kuona vitu mbalimbali. Miongoni mwa vitu hivi ni pamoja na nyanya ambazo zimewekwa kwenye tray na zinaonekana kwamba zimesha iva. Vilevile kuna watu mbalimbali huenda wengine ni wauzaji na wanunuzi.

Hapa ni duka la kuuza viatu. Kwani tunaweza kuona aina mbalimbali za viatu ambazo ni dhahiri kwamba zinauzwa. Ni muhimu kufanya biashara kama hii ili uweze kujipatia riziki za kila siku.

Hapa tunaweza kuona mkono wa mtu ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za noti ya shillingi elfu moja. Pesa hizi ni muhimu sana kwa sababu husaidia wananchi katika kununua bidhaa mbalimbali.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni wanunuzi, wengine ni wauzaji. Kuna vitu vinavyouzwa kama vile: machungwa, mboga na hata nyanya.

Hapa tunaweza kuona tangazo la kampuni ya Amaco kuhusu bima ya kibinafsi ya ajali. Ni vizuri mtu awe na bima kama hii ili wakati ambapo anaweza kupata ajali hatakuwa anasumbuka kuhusu pesa za kulipa hospitali.

Huku ni sokoni, kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile viazi, mahindi ,nyanya, Karoti na maembe pamoja na ndimu.